Sanduku linalotumika kuweka na kuhifadhia dawa linaweza kuonekana limewekelewa juu ya meza. Sanduku lile lina maandishi kadhaa kama vile description only medicine, keep out of reach of children na maandishi mengine.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini, tunaeza muona mwanamke mchanga ambaye ameketi chini kwenye kiti, huku amemshikilia mtoto wake mchanga, daktari anapomdunga sindano kwenye mguu.

Haya yakiwa ni maeneo mle hospitalini, mnaweza muona mwanadada ambaye anajaribu kumhudumia mtoto wake mchanga, ambaye amewekwa kwenye mashine ya kuhifadhi watoto ya kisasa.

Chupa kadhaa zilizo na maandishi kama vile yellow fever zinaweza kuonekana, zimewekelewa juu ya meza, kando yake kukiwa na sindano ndefu. Pia barakoa ya samawati inaweza kuonekana.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini, tunaweza muona mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali, huku ako na maumivu kwenye kichwa. Kando yake tunawezaziona dirisha na pia vitu vingine kama vile sahani.

Watu kadhaa waiovalia nguo za kujikinga kama vile ovaroli nyeupe na pia maski usoni, wanaweza kuonekana wameibeba mitungi ya kunyunyuza dawa. Pia tunaeza liona gari nyekundu.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini tunaeza mwona mwanadada mchanga ambaye amekaa chini kwenye kiti huku amemshikilia mtoto wake mdogo anapodungwa sindano kwenye paja lake.

Daktari aliyevalia nguo za kujikinga kama vile kofia kichwani na barakoa ya samawati, anaweza kuonekana akimuhudumia mgonjwa wake wa jinsia ya kiume, aliyelala kwenye kiti mle hospitalini.

Haya yakiwa ni maudhui ya afya, tunaweza muona mwanadada ambaye amemleta mtoto wake ili kudungwa chanjo ya polio. Kwa karibu tunaweza waona madaktari waliovalia koti nyeupe.

Haya yakiwa ni maeneo mle hospitalini, tunaweza muona daktari aliyevalia barakoa usoni na pia kuvalia nguo za samawati, akimhudumia mgonjwa wake, ambaye amelalia kiti cha hospitali.

Daktari aliyevalia koti nyeupe na barakoa usoni, anaweza kuonekana ameshikilia dawa ya maji, iliyo na maandishi vaccine na pia sindano mkononi ili kudunga sindano ile.

Watu wawili waliovalia nguo za kujikinga kama vile ovaroli nyeupe na maski kwenye uso, wanaweza kuonekana wakinyunyuzia jengo dawa ili kufukuza wadudu. Mmoja wao anaezaonekana akipanguza ukuta.

Haya yakiwa ni maeneo mle hospitalini, mnaweza muona daktari aliyevalia koti nyeupe, akijaribu kumhudumia mgonjwa wake ambaye ana shida ya macho.

Chupa za dawa zilizo na kifuniko cha samawati zinaweza kuonekana zikiwa na maandishi tofauti tofauti kama vile measles, mumps, rubela virus, M-M-R .

Haya yakiwa ni maeneo ya mle hospitalini, tunaeza muona daktari aliyetabasamu, huku anapomwongelesha mgonjwa wake, ambaye amekalia kwenye kiti. Kwa mbali tunaezaziona bidhaa zinazotumika na daktari.

Hii ni dawa. Kuna chupa hapa na bado kuna kasindano. Chupa hili limetengenezwa na glasi, alafu kuna karatasi iliyomo inaizunguka imeandikwa measles rubela vaccine , alafu sindano iliyopo hapo nyuma ni ya kutumiwa kuweka hiyo dawa.

Tanki ya maji inayopea watu wanaoishi humu maji. Kuna manyumba mingi yaliyomo hapa yametengenezwa kwa mbinu mingi mingi. Kuna yaliyo ya mabati, mengine ya matope, mengine yametengenezwa na mbao na mashuka ama karatasi.

Kuna dawa tatu, dawa hizi ni moja ikona karatasi iliyoandikwa yellow fever vaccination alafu ikona kakifuniko cha chuma na chupa nayo ni ya glesi alafu pia kuna sindano iliyomo hapo mbele ya kudunga, kueka hiyo dawa.

Kuna gari lililokuwa kwenye ajali. Kuna watu waliozunguka, wamekuja kusaidia walioathiriwa na ajali hii. Hao waliovalia nguo zenye rangi ya nyekundu ndio wanakaa wanasaidia sana, halafu kuna wengine wamekuja kutazama. Gari hili limeharibika hapa mbele, vioo zimepasuka na gari limebonda bondwa.

Kwa hakuna watoto watatu, ambao wana wamefungua mdomo wa kutuonyesha meno yao. Meno yao si safi vile na bado si chafu vile. Kuna miti nyuma yao, alafu wanatuonyesha mikono yao ni kama ni chafu, iko na sabuni hivi, haionekani vizuri.

Mwanamke anaweza kuonekana ameketi chini kwenye kiti huku amemshikilia mtoto wake mchanga aliyevalishwa shati la samawati huku daktari anamdunga sindano ya polio .

Inaonekana kuna daktari anayetumia mashine aliyevalia barakoa ndiye daktari mwenye suti na shati yenye rangi nyeupe. Anatumia mashine kuangalia macho ya mgonjwa. Hii ni mashine ya kuangalia kama macho iko sawa ama iko na kasoro. Aliye kando huyo mama ndiye mgonjwa na anaeka kichwa yake kwenye mashine ili daktari aweze kuangalia macho yake.

Tano hivi, wote wamevalia barakoa. Mwanaume aliyehapo amevalia miwani. Zaidi ya kuona, alafu tunaona kuna mmoja ambaye anakaa kuwa daktari, ana dunga mama mmoja sindano. Ili kumsaidia na ugonjwa alionao.

Hapa tunapata kuna madaktari wawili, hao ndio waliovaa barakoa, wanaangalia meno ya mgonjwa, wakijaribu kumtibu. Mgongwa ni yule aliyelala anayemulikwa na taa, aliyefungua mdomo. Madaktari hawa, mmoja amevalia shati yenye rangi nyeupe, na mwingine amevalia yenye rangi ya samawati. Mgonjwa amelala chini akiangaliwa, ili waweze kumtengeneza meno.